Hawa ni wachezaji ama hawa tunaweza sema ni watu ambao wanashangilia wachezaji wenye wako kwa uwanja. Wamevalia shati ya manjano ambayo inaonyesha kwamba ni mapenzi wanayopenda katika timu yao. Mmoja wao amevalia rangi ya nyeupe, ameweza kuweka bango la kuweza kusifia.

Hawa ni wachezaji. Na wachezaji hawa wamevalia nguo rasmi ya timu yao. Wamevalia nguo ya manjano ambayo pia ina rangi ya kijani. Na wachezaji hawa tunapata kwamba wana furaha sana, wanasherekea, inaonekana ya kuwa ni ushindi wao. Wameweza kukumbatiana sana kwa furaha kwa sababu wanajua kwamba wakiwa pamoja wameweza kushinda, ushindi huu ni wao.

Hili ni ofisi la umma amvapo tunapata kwamba kuna mafomu ambazo zinafaa kujaza ili uweze kupata shughuli mingi za huduma za kuhudumiwa kwa wakenya mtu huyu ambaye anajaza hii fomu tunapata kwamba fomu yenyewe imeweza kuwekwa uhuru wa taifa la kenya kumaanisha kwamba ni fomu la kujaza na kupata huduma za kenya.

Hili ni ofisi la umma linalosaidia watu kuweza kupata pasipoti zao kuweza kuwasaidia kuweza kutoka nchi za nje. Na pia za kuingia ndani. Katika ofisi hii, lazima mtu ajiandikishe kwamba yeye anataka kutoka nje ama yeye ni mgeni katika nchi na anafaa kuanza kujiandikisha hapa kupata vitu vinavyofaa.

Hii ni ofisi ya huduma katika nchi ya kenya, limeweza kuandikwa kwa kila kona kwamba ni ofisi la huduma la kenya, hii ofisi la huduma kenya linakusaidia wananchi kuweza kupata huduma mbali mbali za serikali, kama kupata kitambulisho, kupata cheti na vitu vingine mengi mengi, tunapata kuona kwamba mhudumu anayeweza kuhudumia watu.

Hili ni picha linaloonyesha wanasiasa. Kwenye vpicha hili tunapata kuona raisi wetu , raisi mstahafu raisi Uhuru Kenyatta na marafiki zake ambao wanapatikana kuwa na furaha sana, wameweza kutabasamu na pia mtu bwa ulinzi nyuma yao ayelinda amani ya rais.

Huu ni ujenzi wa barabara ambao unaendelea . Inaonekana huu ni katika mwa mji, ambaye Kutoka zamani imekuwa imejengewa mahili pa kuwekwa uchafu kwa kuweza kuonekana kwenye picha tunapaya kuona maji ambaye yamegandana hapo na ni maji machafu kumaanisha huku ilikuwa sehemu ya takataka . Tunapata pia takataka mengi sana kumanisha huku ilikuwa maalai pa kutupia takataka lakini .

Hii ni ofisi la huduma la Kenya ambapo tunapata kwamba inapeana huduma mingi. Huduma la kwanza ni huduma za kihariri, huduma za pili ni kupeana cheti za vifo na kuzaliwa, ofisi la tatu ni ofisi la kupeana huduma za KCA , ofisi la nne ni kupeana huduma za NHIF , na ofisi ingine ni kupeana huduma zingine pia. Na watu wengi wamekaa chini kuweza kupata huduma hizi.

Huu ni ukumbusho wa uapishaji wa rais wetu wa Kenya wa saa hii rais Rutto alikuwa anaapishwa pia alikuwa na mkewe msaidizi wake ambaye anaitwa Rael Rutto, katika Kenya lazima rais aweze kuabishwa akiwa ameshika bibilia kuhakikisha uongozi wake.

Huku kabisa tena ni ofisi la huduma la Kenya, ambapo tunapata kwamba wahudumu au wafanyikazi ambao wameandikwa humu ndani kuweza kusaidia watu kupeana huduma wanaongea. Wanawasiliana yaweza kuwa kwamba wana ujumbe ambao wamekuwa wanaiongelelea kuiboresha. Wengine pia wanaonekana kusaidiana, na wamevalia sare.

Huu ni uapishajibwa hakimu katika nchi ya Kenya, tunaoona kwamba nyuma yake kumewekwa bendera ya Kenya kwa kuonyesha ya kwamba hii ni nchi ya Kenya, na pia amevalia sare za hakimu ,na kando yake mkono wa kushoto na mkononwa kulia kuna watu ambao wameeza kumsimamia kuweza kuwa watazamaji katika uapishaji wake.

Huku kunaonekana ni mahali ambapo watu wameweza kukusanywa ili kujaza mafomu fulani ili kupata vitu . Na kwa kuona kuonekana huyo mzee ambayo ako katikati anaweka picha ya kitambulisho wake na anafaa kueka vitu zake vote ili kusaidika.

Hii ni timu ya kucheza ya wachezaji kandanda. Katika kuona kwa mavazi ambazo wamezivaa, tunapata kuona kwamba wachezaji hawa wamevaa shati ambazo zinazama wake bali inaonyesha kwamba hao wanacheza timu ya Bandari FC. Timu hili ni timu ambayo imechezea taifa la Kenya na kuweza kuionyesha katika mapezo mengi.

Hili hapa ni cheti cha kuzaliwa ambalo linaonyesha kwamba mwenyewe kazaliwa katika sehemu za Embu Mashlali na pia kwenye district ya mashariki katika hospitali la Embu. Na pia ni msichana wa kike ama ni mwanamke. Pia tunaona hii inaonyesha mahali ambapo mtu aliweza kumzaliisha liko wapi.

Huku ni mtaa, na mtaa huu ama town hii inaonekana kuwa na uchafu mwingi sana. Kwa sababu tunapata kwamba, hata kando ya barabara ya huu mji ama wa town hii imejaa takataka ambazo zimetupwa ovyo ovyo. Pia tunapata kwamba kuna maji ambayo yamegandana katika barabara, na inaweza kuwa ni chanzo cha magonjwa mengi katika mji huu.

Hili ni ofisi la uduma kenya . Ofisi ambalo linawaudumia wananchi katika vitu mingi ambazo wanizihitaji huku tunapata kuona kwamba , tunapata eeh msaidizi wa rais kindiki ambaye ni msaidizi wa rais akiweza kuangalia fomu na kuna nchi moja mama ana mtoto wake

Hawa ni wachezaji ambao wamejipanga kwenda ndani ya uwanja, ili kucheza, wachezaji hawwa wanajigamba kwamba , kila timu wanajigamba kwamba hao wataweza kushinda michezo hayo, kutokana na kuona kwa usoni pao wanaonekana na ujasiri mno kwanza huyu kijana mwenye amevalia nguo ya nyeusi , anakaa na ujasiri mno wa kueza kushinda.

Hawa ni afisa wa huduma wa Kenya wamevalia mashati ambayo yanaonyesha kwamba hawa ni watu ambao wanafaa kuhudumia watu pia wamevaa mabarakoa usoni mwao ili kuweza kuhudumia hawa watu . Watu wamepanga foleni na mafomu zao ili kuweza kusaidiwa na hawa watu kupata mashughuli zao zote.

Hii ni picha ambayo ni picha pale ni kitambao ambapo tunapata Rais wetu, msaidizi wake, hapa naibu wa Rais Gachagua, Rais Ruto. Na pia tunapata mahakimu ambao wamesimama kando yao. Na pia nyuma yao kuna bendera la Kenya kuonyesha kwamba ni taifa la Kenya, na pia kuna watu mbele.

Huu ni mkutano ambaye inaka ni mkutano ya Taifa. Mkutano huu wa taifa waonekana kuna watu wengi wanao sherehekea sana. Watu hao wamebeba bendera ya Kenya kuonekana kuwa wametoka katika nchi ya Kenya. Wana furaha sana usoni mwao kuonyesha kwamba wamesimama na nchi yao.

Huyu ni rais mstaafu wa taifa la Kenya ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta na hakimu wa wakati wake. Inaonekana kwamba kuna kitu ambayo ama kuna jambo ambalo walikuwa wanaongelelea rais huyu mstaafu katika wakati wake na hakimu huyu wake wa wakati huo. Walikuwa wanaongelelea jambo ambalo lazima lilikuwa lina affect nchi.

Huyu ni mtu ambaye anapiga picha akionyesha passport yake. Mtu huyu yuko na furaha sana kwa sababu anaweza kuwa alikuwa anataka kusafiri nje ya nchi na alikuwa anafaa kuweza kutafuta passport ile kumsaidia kusafiri. Unaonekana kwenye picha hili yuko na furaha kwa sababu passport lake limeweza kutokea. Amesimama pia kwenye magari kwa furaha.

Hawa ni wachezaji ambao wanaonekana kwamba wameshacheza mpira na wanashangilia ushindi wao kwa njia ya kuweza kupiga nduru na kushikana mikono. Wanashikana kwa sababu ya kuonyesha kwamba umoja wameweza kushinda ama wameweza kupata ushindi kwa kucheza kwa pamoja kama familia na wanafuraha muno kuonyesha ushindi wao.

Huu ni mkutano wa kisiasa, katika mkutano huu wa siasa tunapata wanachama wa chama cha ODM na kiongozi wao ambaye ameweza kusimama ili kuweza kuongea ama kupeana ujumbe. Wanachama hao wamevalia makofia ambayo imeandikwa chama yao ya ODM na pia wameweza kutumia vitu mingi kuonyesha upendo wa chama.

Hawa ni maafisa wa huduma wa Kenya ambao wanapeana huduma zao kwa wanakijiji ama wana wa nchi wa kenya. Tunapata kama mhudumu huyu anasaidia sana mtu mmoja kuweza kupata ni kama ni kitabulisho kwa sababu anaweza kuchukua vitu vizi zake ndio aweze kupata kitambulisho na pia kuna mtu huchukua,,,,

Huyu ni mwanadada ambaye tunapata kwamba ameienzi na kupenda nchi yake ya Kenya sana. Kutokana na mavazi ambayo ameyavalia ni kuonekana kwamba hii ni mapenzi tu ya nchi yake. Kuanzia katika kichwa chake ambaye amefunga kitambaa kichwani ama ni tai kwenye nywele yake ambaye ina rangi zote za bendera ya Kenya. Pia amefunga bendera na pia nguo zake zina.

Hili ni ofisi la huduma katika nchi ya Kenya. Ofisi hili lina huduma inapeana huduma mingi sana humu nchi. Tunapoona kwamba kuna watu wengi ambao wanasaidia wananchi. Kila mmoja wao amekaa kwenye tarakilishi lake ili kuweza kusaidia watu ambao wamekuja kuuliza huduma katika ofisini kuu la taifa la Kenya.

Hili ni bango la siasa, ambayo yaonyesha picha anayetarajiwa aliyekuwa anatarajiwa kuwa rais Raila na msaidizi wake Kalonzo . Bango hili limebebwa na vijana ambao wanasherehekea sana na kuonyesha kwamba wangengetakia sana huyu rais aweze kuongoza nchi mwaka wa mnamo 2027 .

Hili ni ofisi la serikali lenye inafaa kupea huduma kwa wananchi. Tunapata kuona kwamba kuna mhudumu mwenye ana furaha sana kwenye lappy yake kuweza kusaidia mwananchi moja mwenye makaratasi za kusaidiwa.

Huku yaonekana ni uwanjani na hawa watu ambayo tunapata kuwaona, ni watu wanaosherehekea uchezaji wa mpira. Wameweza kuvalia mavazi linaloonyesha timu ambayo wanaichezea. Tunapata wengine wamevalia kijani, wengine wamevalia manjano na pia wanaonekana kuwa wanasherehekea timu ambayo imepita, wanasherehekewa.

Hawa ni wachezaji wa soka, wachezaji hawa wanaonekana kuwa wanashindana mmoja wao amevalia shati ambayo imeandikwa kwamba yeye anatoka nchi taifa la kenya na kuna viti ambazo zinaonyesha mashabiki wa kuwashangilia.

Hili ni bango la siasa ambalo yaonekana kwamba ilikuwa ya kuombea rais Raila na msaidizi wake Kalonzo katika mwaka wa elfu mbili na kumi na saba wakati wa siasa. Na vijana wengi walikuwa wanachukua bango haya.

Huku ni shuleni amabpo tunaweza kupata wanafunzi hawa wakijifunza kupitia kwenye tarakilishi, tunapata mwalimu wao ambaye amesimama pia kando ya hao wanafunzi akiwaeleza hatua kwa hatua jinsi ya kutumia tarakilishi ili kuweza kuisomea katika teknologia imefanya.

Hii ni ofisi ya posta. Posta ni mahali ambapo watu wengi hutuma barua zao na kuweza kuzipata. Tunapata kwamba kuna watu wengi ambao wameketi kwenye viti ili kuweza kuongeleshwa. Anayeongea amesimama mbele yao ili kuweza kuwafunza kupitisha ujumbe kwa hawa watu.

Mwanadada huyu anaonekana akiwa anaongelesha watu kwenye kundi. Amevalia bendera la taifa la Kenya ambaye linaonyesha upendo kwa jamii lake. Pia inakaa kuwa anaongelelea maendeleo ama mambo mazuri kwa watu hawa.

Hii ni ofisi ya serikali ambayo inahudumia watu wa aina mbalimbali hadi kwa umri mbalimbali. Naona watu wengi wakipanga foleni ili kuweza kupata huduma. Wao pia wamepewa makaratasi na fomu ili wajaze kusema wanachotaka kusaidiwa nayo.

Inaonekana ni mhudumu ambaye anasaidia kuchukua, kuchukua alama za mkono za mwanadada mmoja ili kuweza kumsaidia kuunda kitu yaweza kuwa mwanadada huyu anajaribu kuunda namba ya huduma ama pia anaweza kuwa anajaribu kutengeneza kitambulisho ambapo alama yake ya mkono yahitajika kuli ...

Hili ni jumba la huduma mbali mbali katika taifa la Kenya. Jumba hili tunaonyeshwa watu ambao wana furaha sana wakitoka huku ndani kwa sababu ya kusaidiwa, pia tunakuta mlinzi mwenye analinda usalama katika jumba hili na pia mfanyikazi mwenye amevalia mavazi ya kazi.

Hili pia ni ofisi kubwa ya Huduma Kenya taifa letu la Kenya ina ofisi kubwa ili kusaidia watu katika shughuli mbalimbali kama kupata kitambulisho tunapata kuona wafanyikazi wengi ambampo wamevalia sare la kazi za kuonyesha kwamba Hawa ni wafanyikazi huku.

Hawa ni wafanyikazi wanao hudumu katika ofisi ambalo limetengwa na serikali ya Kenya ili kuweza kuwahudumia watu. Kumepangwa viti mingi ili watu waweze kupanga foleni ili kuweza kuhudumiwa kwa mashida zao mingi mingi ili kuweza kupata usaidizi.

Kinachoendelea hapa ni uhapishaji wa wa mtu... Mwanamke huyu ambaye anaonekana ameshika biblia ili kuhapishwa kwamba hatafanya majukumu yake yote na kufanyia kazi zerikali ya kenya bila kukuwa na uzembeaji.

Hili ni kitunga ama tunaweza kuita tena chombo cha kufulia. Kitunga hiki kinawekwa nguo chafu kwa kuwekwa ili ziwezi kufuliwa. Mtu anayeiweza kuiweka kwa kuweka polepole hadi zijae ndipo azichukue, hadi aende azifue mahali ambapo huwa anazifua.

Huku pia ni michezo aina ya soka, huku tunaona timu mbili. Timu Moja imevalia nguo ya kijani timu ingine ikiwa imevalia nguo nyeupe yenye michoro ya samawati. Pia tunaona mashabiki mbalimbali wa kushangilia matimu hizi zote mbili.

Hii ilikuwa picha ya kuonyesha uapishaji wa rais wa taifa letu la kenya. Tunapata kuona kwamba kumejaa watu wengi wa kuweza kuangalia ama kuona ili kuweza kusema ushuhuda kwamba waliona uapishaji wa rais.

Hili ni uwanja na hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa pia wanaonekana kwamba wana watu wanaoshangilia timu zao. Timu hizi mbili zinazoshindana kwenye uwanja hii wamevalia sare za rangi mbalimbali. Timu moja imevalia kijani, mwingine imevalia manjano ili kuonekana kwamba ni timu tofauti tofauti.

Hii ni mchezo wa polepoli ambapo mchezo hapa ni wanawake wanacheza kando ya uwanja huu wa mchezo kuna watu ambao wanashangilia wachezaji hawa, wachezaji hawa ni wa timu mbalimbali ambapo Kila timu wanafalia shati ya rangi yao na pia kwa shati kuna nambari.

Hii pia ni ofisi la huduma kwa wakenya. Ofisi hii inakuwa na uwezo wa kusaidia wakenya katika biashara mingi ambazo wanazihitaji huku tunaona kwamba kuna mwajiri ama mhudumu mwenye anahudumia watu wengi wenye wameketi kwenye foleni ile kusaidia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa timu mbili ambaye ni gor mahia na fc, timu za nchi za kenya na pia wanamashabiki ya kuwashangilia, wachezaji hawa wamepewa kucheza kwa wakati wa dakika arubaini na mbili nyukta hamsini na mbili.

Hawa ni wachezaji wa soka. Mchezaji mmoja amevalia nguo ya kijani na manjano kuwakilisha timu yake. Mchezaji mwingine amevalia mavazi ya masamawati iliyo na nyeupe pia kuashiria timu yake. Yaonekana timu ya manjano imepiga mpira sana kwenda juu.

Hili linaonekana ni ofisi maalum, ambapo kuna watu wawili, ambao wanaonekana ni maafisa ama wanaosadiwa kuweza kuweka ssahihi katika fomu fulani.

Hili ni ofisi la umma ambalo linasaidia watu ambao Wanataka kutoka nje ya nchi kupata pasipoti zao . Pasipoti ina maana sana ni kitu ya maana kwa sababu huwezi toka kwenye nchi yako kwenda nchi ya ugeni kabla hujepewa pasipoti hii kuwezesha hutoke na hii ni ofisi ambalo linaisaidia watu hawa...

Hili pia ni uwanja, ambayo tunapata kwamba wachezaji hawa ni wachezaji wa kandanda ama mchezo wa kupiga mpira. Tunapata kuona kwamba pia kuna watu wengi sana humo kando ambao wanawashangilia. Hizi timu mbili hapa. Timu moja imevalia nyekundu, na nyingine imevalia manjane na wananga'nga'nia kupiga mpira.

Hili ni uwanjani ambapo kumetengwa ili maafiosa wa huduma kwa watu waje wakae na wasaidie watu ama watu wa eneo hili kupata huduma namba. Nambari ambayo itakua inawasaidia kuhudumiwa. Watu wengi wamepanga foleni ili kuweza kupata kusaidiwa.

Hawa ni wanamichezo ambnao wanashangilia ushindi wao, wanaonekana kuwa wamejishindia kikombe. Ni furaha kubwa sana kuweza kushinda mchezo kama haya. Walimu wao ama waliokua wanashangilia wanaonekana kua wana furaha sana kwa sababu ya ushindi huu wao wa ajabu.

Huku kwaonekana ni kwamba, kuna eneo ambalo limetengwa na imetumika haswa kwa ajili ya siasa. Tunapata kuona watu wengi ambao wamevalia, amevalia shati yenye rangi ya nyekundu na wanashangilia wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Yaonekana ya kua kuna kiongozi maalum

Hili ni ofisi ya umma ambayo imepewa nafasi ama kazi ya kupeana pasipoti kwa wananchi ambayo walikuwa wameiomba kupata pasipoti hiyo. Tunapata kuona watu wengi ambao wamepanga foleni kwenye meza hili la kuchukua pasipoti yao wakishughulikiaa kwa furaha.

Huku ni ofisi la huduma Kenya, katika ofisi hili tunaona kuna sehemu ambayo imetengwa ili watu waweze kupata ujumbe. Katika sehemu hii ambayo imetengwa kuna wafanyikazi ambao wameekwa hapo ili kuweza kusaidia watu wanao taka ujumbe ili kuelewa ujumbe wanaotaka.

Huyu ni rais wetu, rais wa kenya, rais William Ruto na kando yake mkono wake wa kushoto, ameweza kukaa ili kuweza kumsaidia kumlindia ulinzi pia kwenye mono wa kulia kuna mama ambaye anamsaidia kutembea.

Hili ni ofisi la huduma huduma la Kenya. Mahali ambapo shughuli nyingi zinaweza kufanyika ili raia wa nchi ya taifa la ama taifa la Kenya waweze kusaidika. Katika ofisi hili tunapata kuona kwamba kuna viti ambavyo zimepangwa ili watu waweze kupata huduma katika wafanyakazi ambao wameku

Hili ni ofisi ya huduma ya kenya am apo tunapata kwamba katika ofisi hili kuna mahi ambayo imetengwa hili watu waweze kupata ujumbe, watu wanapo ingia katika ofisi hili wanaanzi kwanza hili kupata marifu kuhusu ofisi hili na huduma zake katika meza.

Hawa ni watu ambao wanashangilia wachezaji, watu hawa ambao wanaangalia na kushangilia wachezaji wamebeba nendera ya kuonyesha ya kwamba wanashangilia wachezaji wanaocheza mchezo wa kandanda. Hawa wachezaji wa bandari wanacheza uwanjani alafu watu wao wameweza kuangalia.

Hii ni wakati wa kuapisha rais, huyu rais wetu Uhuru mustaafu, na bibi yake Margaret Kenyata, kando yake tunapata pia kuna hakimu, anaye msimamia ili kuapishwa alafu akiwa ameshikilia bibilia.

Hawa ni wachezaji wa Gormahia. Wachezaji hawa wanafuraha sana kana kwamba wanasherehekea ushindi wao. Wachezaji hawa wanaweza kushangilia watu wao kwaherini na kuinua bendera yao kuonyesha ushindi wao.

Hawa ni wanataifa ama watu wengi ambao wengi wao wanaonekana ni vijana. Wamebeba bendera la taifa la Kenya na wana furaha sana, wanaonekana kwamba wanashangilia. Lazima kuwa kuna kitu ama kuna kiongozi wa taifa ambao ambaye anashangiliwa kwa furaha sana.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya, ofisi ambalo linapeana mahuduma mingi sana kwa wananchi wa taifa hili la Kenya, tunapo angalia huku tunapata kwamba hii huduma, hii ofisi imeandikwa kwamba inaendeleza huduma bora na pia inasaidia watu kupata shughuli za serikali bila kujisumbua hata kidogo.

Huku pia ni sehemu ambayo imetengwa na wahudumu wa huduma la Kenya. Wafanyi kazi hawa ili kuweza kusaidia maraia. Tunapoona sehemu imetengwa ni kama ni sehemu ya mjini kwa sababu tunao biashara mingi zinazoendelea. Katika hema ili ambalo limewekwa watu wanahudumiwa kutoa kitambulisho kusaidiwa katika mkopo wa kusomea shuleni na vitu vingine.

Hawa ni viongozi wa taifa la Kenya. Tunapata kuangialia naibu wake rais, aliyekuwa naibu wake rais, kashagwa. Na pia tunaona wanasiasa wenzake . Tunapo ona tena kando yake kuna tarakilishi , tunapata kuona aliye naibu wa saii kindiki . Na tunapa kwamba naibu huyo kashagwa anaongelesha mtandao .

Hawa ni wachezaji wa kike wachezaji hawa wa kike wanacheza mpira ya kutupiana, tunapoona tunapata kwamba hizi ni timu mbili timu amva limevalia nyeupe na timu ingine inayovalia samawadi pia kuna watu ambao wanawasherekea wanariadha hawa.

Hawa ni wanasiasa viongozi wa taifa la Kenya. Tunapata Rais Ruto ambaye kiongozi wa wakati huu. Alafu pia tunapata mpinzani wake ama sasa rafiki yake Raila na watu wengine ambao wanakaa kushangilia. Ni kama mpira inayoshangiliwa sana kwa furaha.

Huku pia inaka ya ofisi ya kupeana huduma kwa wanataifa ama kwa wananchi. Tunapata kuona watu wawili ambao wanashughulikia kusaidia wananchi. Mmoja wao mwenye amevaa koti nyeupe anasaidia msichana huyu kuweza kuchukua kidole chake, alama ya kidole chake.

Hili ni ofisi la huduma la Kenya. Katika ofisi hili ambalo wananchi wanaweza kupewa huduma mingi katika nchi hii tunapata ya kwamba kuna mfanyikazi ambaye anapeana huduma na pia kuna watu ambao wameketi kwenye foleni ili kuweza kupeana swali lao ili kuwezaku .

Hii inakaa ni ofisi ya huduma ambapo tunapata viongozi, viongozi wa ofisi hii wa kuweza kufuatilia watu wawili ambao wanaokaa kuweka saini kitu, watu hawa wanakaa kuwa wanaelezwa ama kusaidiwa ya kwamba unafaa kufanya hili na hili katika hii vitabu au vijalada ambao wanazo.

Hii ni mchezo ya mpira ya wanadada. Wanadada hawa wanashindana, yaani timu mbili. Timu ambayo imevalia samawati na timu ambayo imevalia nyeupe na pia kuna watu ambao wamekaa huku kando ili kuweza kushangilia wanadada hawa na kushangilia timu ambayo imeweza.

Hawa ni waigizaji. Waigizaji hawa wameweza kujipaka rangi ya bendera ya taifa la Kenya katika usoni mwao ili kuonyesha kwamba ime mapenzi ambayo wanayo kwa nchi yao. Na na kwa hiyo pia tena aliye katikati na rafiki yao pia ameweza kupiga picha na wao kwa ukumbusho.

Hii ni ofisi la huduma la Kenya. Ofisi la huduma la Kenya inapena huduma mingi na mahuduma mengi kwa wanainchi wa Kenya. Unaweza ukapata kitambulisho chako, cheti chako cha kuzaliwa, pia unaweza kupata cheti chenye kinaonyesha kwamba wewe na polisi haujafanya kosa lolote linalohusisha wanapolisi. Kwa hivyo unahitaji kupata kazi kwa.

Hili ni ofisi la Huduma la Kenya ambapo huduma mingi inapeanwa katika ofisi hii. Unapoona huku unapata kwamba kuna watu wawili ambao wamesimama mahali palipo andikwa uandikishaji ama pahali pa kujisaidia kwa kibinafsi.